Chumba cha kompyuta kilicho na kompyuta kadhaa zilizopangwa kwenye meza. Kuna viti viwili vya ya meza na kuna kompyuta ndogo kando. Mazingira haya yaonekana kuwa ya shule au kituo cha mafunzo yakionyesha ya matumizi ya teknolojia katika elimu.

Kundi la wakimbiaji wanne, wanaonekana kua wanariadha kutoka Kenya wakiwa wamesimama pamoja. Wote wamevaa jezi za mashindano za rangi tofauti na majina wadhamini imeandikwa juu kama vile, Kimani na Kenya. Waonekana wenye furaha na tabasamu, hii inaashiria ushindi au mwisho wa mbio.

Mwanamke anayejulikana kama Asiya Sururu Mohammed, akiwa ameketi kwenye kiti, amevalia jaketi nyekundu lenye michirizi, na suruali nyeusi. Miguu wake unaonekana kuwa umebandikwa mguu bandia wa prosthetics . Kando yake kuna fimbo ya kusaidia kutembea.

Mwanamke aliyevaa fulana yenye maandishi ya Kenya akiwa ameketi kwenye mtumbwi, akiwa ameshika kasia, kando yake kuna kiti cha magurudumu kikiwa ndani ya maji, mazingira yanaonekana kuwa mtoni au kwenye mikoko.

Ubao mweupe wa darasani katika ubao huo kuna maandishi yaliyoandikwa kwa mkono tarehe Monday 24 February 2025 na swali, Samueli alijibu vipi Mungu alipomuita. Juu ya ubao huo kuna kalenda ndogo inayoonyesha mwezi ikionyesha mwezi ya mwaka hii inaashiria mazingira ya darasa labda ya shule ya upili au somo la dini.

Tunapata kuona mshindi Kimani wa Kenya ambaye anasherehekea kwa kushinda. Mbele amevalia shati nyekundu na anayemfuata nyuma na anamsaidia kusherehekea pia.

Mchezaji huyu wa Kenya, mwadata anayechezea timu ya walemavu ya soka huku akielekea kupiga mpira na mguu wake wa kulia.

Lango la kuingilia shule ya, Mama Ngina Girls High School. Kuna bango lenye jina la shule na nembo ya shule yenye mwengo unaowaka, kitabu na kalamu. Kauli mbiu ya shule imeandikwa chini ya nembo, Education is Inspiration. Mlango wa chuma unaonekana umefungwa kwa sehemu.

Tunaonyeshwa nguzo ya jengo yenye alama ya mwelekeo. Alama hio ni kibao cha kijani kilichoandikwa, High School na juu, Office chini, na mishale kubwa wa kijani unaolekeza upande wa kushoto. Hii inaashiria mwelekeo wa kuelekea ofisi ya shule ya sekondari. Nyuma kuna mazingira ya nje yenye miti na nyasi.

Kundi la watu wanaowakilisha timu ya Kenya, wakiwa wamevalia mavazi mekundu na kofia nyeusi, wakitembea. Wengine wao kwenye viti vya magurudumu, na wote wanaonekana kushiriki kwenye hafla fulani au gwaride.

Huku katika shule ya, The Nyali School, kuna magari aina tofauti ambavyo vimepakiwa. Kuna mtu na mwingine aliyevaa shati nyeusi na mwingine shati ya buluu wanatembea katikati.

Mazingira ya mbele ya nyumba kuna posta ndogo iliyo na nyasi zilizotunzwa vizuri, mimea midogo na njia iliyotengenezwa kwa mawe ya kupitia. Mlango mkuu unaoneka kuwa wa mbao na una muundo wa mraba mraba. Kuna madirisha ya pembeni yaliyo na rangi ya kijani.

Bango lililoandikwa Shimo la Tewa School na lina nembo ya shule pamoja na Ministry of Education. Bango hili linaonekana la zamani, mbele ya bango kuna jengo la shule na nyuma yake kuna jengo lingine lenye bango ndogo la Shimo la Tewa School.

Kwenye darasa hili kuna ndoo ya takataka iliyowekwa kwenye kona na duster ya kupanguza chini.

Jengo mpya la shule linaonekana bado linaendelea kujengwa au kukamilishwa. Kwenye ukuta wa mbele kuna bango lenye maandishi, Miche Bora Nursery Primary School. Mtu mmoja aliyepanda ngani anaonekana kama anaendelea kupaka rangi.

Meza ya kazi iliyo na kompyuta mbili za dawati. Kila kompyuta ina skrini yake, kibodi na panya. Kuna nyaraka au vitabu vichache vimewekwa katikati ya skrini hizo. Picha hii inaweza kuashiria mazingira ya ofisi, chumba cha kupita au eneo la kujifunza.

Jengo lenye paa la vigae vya udongo na kuta za matofali. Mbele ya jengo kuna nyasi iliyokatwa vizuri na vichaka vilivyopandwa kwa safu vikielekea kwenye lango wa kati. Miti mikubwa inazungukwa eneo hili. Mandhari yanaashiria jengo la kituo cha utafiti au shule katika mazingira ya utulivu.